Matawi ya ndizi yamepangwa chini, kisha juu ya matawi haya pamewekwa mikunga ya ndizi. Ndizi hii ni ya kijani kibichi haijaiva, kuna watu watatu ambao wanaonekana, mmoja amepiga magoti ama amechutama na wengine wawili wamesimama.

Picha yaonyesha shamba. Shamba hili, limepandwa mgomba ya ndizi. Mbele yake, kuna miti mingi ya kijani kibichi ambaye inaonekana kwa umbali.

Huyu mtu ameketi mbele ya meza ana ndizi mkononi ndizi imeiva na ameitoa maganda yake Kuna sahani juu ya meza ambayo angependa kuweka ndizi hio kuna ndizi nyingine kando yake.

Ngombe wawili wamesimama katika mahala hapa. Ngombe mmoja amefungwa miguu yake na katika matiti yake kuna mashine imewekwa pale. Kuna ngombe mwingine ambaye yuko nyuma ya huyu wa kwanza.

Jengo amalo limejengwa kwa la ajili ya kuwalinda na kuwalisha ngombe, kila ngombe ametengewa safu yake ambapo anakula kisha jengo hili limewekwa mabati na chuma.

Katika picha hii kuna vyombo mbalimbali ambavyo vimepangwa, kuna wanawake wawili wameketi mmoja akiendelea kupima maziwa kwa kila chombo, kuna mwingine ameinama na wawili wamesimama kando yao.

Shamba nalo limekuzwa migomba. Migomba hii inatoa ndizi ama mikunga ya ndizi. Mingi ambayo inaonekana pale ni ya kijani kibichi na kuna ndizi ambazo zimepandwa zikiwa changa.

Kuna ngombe hapa na kuna mtu ambaye ni mwanamke, mwanamke huyu anaonekana akicheka, ana galoni mkononi mwake na anamkana ngombe huyu maziwa.

Hiki ni chumba ambacho kinaonekana kina hifadhi ndizi na katika chumba hiki kuna kreti ambayo imetumika kama kifaa cha kubebea ndizi hizi na kwenye sakafu kuna ndizi nyingi ambayo imehifadhiwa.

Hawa ni akina mama wakongwe mmoja amebeba mtoto na ameshika mkungu wa ndizi na mwingine anataka kuukata.

Katika picha hii tunaona barabara, kuna magari ambayo yako huko mbele, kisha hapa nyuma kuna pikipiki ambayo imebeba mitungi.

Picha hii yaonyesha mazao ya maharagwe ambayo yamevunwa kutoka shambani; mkulima mmoja anaendelea kuishughulikia, na kando yake kuna watu ambao wamesimama.

Hili ni shamba. Shamba hili lina mimea inayotokea chini. Mimea michanga kisha kuna migomba ambayo imepandwa pia ndio inaanza kukua. Kisha kando ya haya, katika upande wa kulia na sehemu ya mbele, kuna migomba ya ndizi na miti.

Shamba limepandwa nyasi ambayo ng'ombe wanatumia kwa mulo wao, kuna migomba ya ndizi ambayo imepamendwa kisha Kuna miti ambayo inaonekana ya kijani kutoka mbali na kuna sehemu ambayo inaonyesha mawingu ambayo ni samawati na nyeupe.

Hawa ni ng'ombe wawili ng'ombe hawo wanatembea ndani ya dawa ,dawa hiyo inayotibu ugonjwa wa miguu wa mifugo nyuma ya hawo wanyama wawili ama mifugo hii kuna wengine ambao wamepiga foleni kipita pabahaba.

Hii ni haina ya mboga ambayo hupikwa, ni aina ya kienyeji ya kijani kibichi, imepandwa kwenye karatasi hizi tayari kutolewa hapa na kupelekwa shambani kupandwa.

Ni picha ya ndizi ambayo haijakomaa, imeonyesha mkunga wenyewe, kisha kando ya mkunga huu kuna matawi, ya ndizi ambayo yanatumika kama dawa.

Ni mikunga ya ndizi ambayo imewekwa hapa pamoja imepangwa vizuri kwa ajili ya kubeba ama labda kuuzwa imepangwa chini ya sakafu na ndizi hizi zote hazijaiva ni kwa ajili ya matoke.

Ng'ombe amefungwa na kisha amewekewa chakula ambacho anaendelea kula, kuna mashine ambayo imewekwa pale ni ya rangi nyeusi kisha imewekwa kwa matiti inakamua maziwa.

Kuna ndizi ambayo imejulikana kama kisukari imepangwa kwa ajili ya kuuuzwa, kuna wa kike wawili ambao wanaendelea kuzipanga nyuma yao kuna watu ambao wanatazama upangaji wa ndizi hizi.

Watu watano wamesimama wawili wamevaa sare rasmi wamevaa barakoa wanapima maziwa kisha wale ambao wamesimama nyumba yao watatu wanazungumza.

Hii ni picha ambayo inaonyesha mfugaji ambaye anawawekea chakula ng'ombe ambao wanalishwa kutoka nyumbani, hawa ni wale hawaendi malishoni.

Ng'ombe wawili ambao wanarangi nyeusi na nyeupe, wamesimama mbele yao kuna ndama ambao wamesimama pia na ndani ya zizi ambalo nadhani kuna ndama mwingine anayeonekana.

Kuna mtu hapa ambaye amevaa kofia, ameshikilia mkunga wa ndizi, kuna mgomba ama migomba mingi ambayo ni ya kijani kibichi na ametazama mbele.

Hiki ni kituo ambacho kinajengwa kwa ajili ya kutibu ng'ombe ugonjwa wa miguu, pale ambapo wanawekewa dawa ndani kisha wanatembea. Kuna watu watatu hapa pia wanaonekana wakiwa wanatazama katika upande wao kushoto.

Picha hii inaonyesha shamba la ndizi, Shamba ambalo limepandwa migomba ya ndizi, na ni ndizi ambazo hazijakomaa, ni changa.

Hii ni mikunga ya ndizi na ndizi hizi zote, zinaonekana rangi ya kijani kibichi kumaanisha, hazijaiva. Kando ya mikunga hii. kuna migomba ya ndizi pia kuna mti ambao unaonekana.

Wanaume wawili hapa , watu ni wawili mmoja ameshika pampu ambayo ananyunyizia maji ama anamwosha ngombe huyu . Kuna mwingine ambaye amesimama mbele ya ngombe , anaendelea kumpanguzanpanguza huku akinyunyizia maji haya .mbele ya huyu mtu kuna ngombe ambaye ni wa madoadoa nyeusi na.

Kuna chungu ambacho kimewekwa pale cha kupika chakula na kuna watu wawili ambao wamebeba sinia na ndani ya sinia hizi kuna sahani ambazo zimewekwa chakula na chakula hiki kinaonekana kama mchele.

Hii ni picha ambayo inaonyesha gari na gari hili imebeba ndizi na ndizi hii imefungwa kwa mikunga.

Hili ni shamba. Shamba hili lina mimea tofauti tofauti. Kuna mihindi na kuna mboga. Kuna mtu ambaye akaonekana amevaa nguo nyeusi na amejutama.

Ngombe wa mitamba anaonekana katika picha hii. Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana anatumia mikono yake miwili kukama maziwa kutoka kwa ngombe huyu.

Hii ni ndizi. Ndizi hii ni ya manjano na imekuwa manjano kwa sababu imeiva na katika ganda lake limepasuka, limepasuka kutokana na kule kuiva na kukomaa.

Kuna mtu ambaye amebeba galoni na galoni yenyewe ina maziwa ,anamwaga maziwa hayo katika kifaa kingine akiwa ametabasamu, kando yake kuna mitugi mingine ambayo imepangwa kisha nyuma yake kuna nyumba na miti mirefu.

Ng'ombe ni wawili hapa wana madoa doa na ng'ombe mmoja amefungwa miguu na kuna mkamaji ambaye ameketi anakamua maziwa na anakamua maziwa haya yakiingia kwenye ndoo ambayo ni nyeupe.

Mama huyu amejifunga aproni na ameshika mkunga wa ndizi. Ndizi hizi ni za kijani, hazijaiva na kando yake kuna migomba ya ndizi na nyuma kuna shamba ya ndizi.

Mmea huu umepadwa kwenye shamba. Ni mihindi. Ni ya kijani kibichi. Mmea huu umedungwa dungwa na wadudu. Kuna mtu ambaye ameshika. mkono wake umeshika mmea huu .Amevaa saa mkononi.

Biwi la taka hili lina kila aina ya taka, karatasi na vitu vingine ambavyo vimerushwa pale. Kuna ngombe watatu ambao wanatafuta chakula, na kuna mmoja ambaye amesimama tu akiwa amepanua mdomo.

Watu watatu pale, watatu hawa wamevaa buti wamevaa kabuti na kuna jiko ambayo imewekelewa sufuria na juu ya sufuria kuna kifuniko na watu wawili wanaendelea kupika kitu pale.

Kwanza mkunga mkuu unaonyeshwa. Katika mkunga huu wa ndizi, unaonekana umekomaa. Nyuma ya hili , kuna ndizi zingine, ama kuna migomba ya ndizi ingine, ambayo inaonekana katika shamba hili.

Kuna watu watatu ambao wamesimama kuna mmoja ambaye ameshikilia mgomba wa ndizi na anaupanda kuna wawili ambao wanatazama kando yao kuna pikipiki na pia kuna migomba mingine kando yao, nyuma yao kuna miti mirefu.

Migomba ya ndizi ambayo inaonyeshwa hapa, kuna matawi ambayo yamekauka na kuna yale ambayo yanaonekana ya kijani kibichi, matawi haya yanatumika kwa njia mbalimbali, yale ya kijani kibichi yanaweza kutumiwa, hata kufunikia chakula. Na ile ambayo imekauka, inaweza kuchomwa na kutumiwa kama dawa. Na nyuma ya migomba hii kuna miti mirefu ambayo inaonekana ni refu na ni ya kijani.

Ni maskani ya mtu na nje ya nyumba hii kuna mtu ambaye amesimama pale. Kuna pikipiki mbili na kuna galoni mbili mbili ambazo zimefungwa kwenye pikipiki hizi na kuna moja ambayo imefungwa tu kando kabisa ya hizi zingine.

Mikunga ya ndizi imepangwa sawa sawa hapa katika ardhi hii . Kuna kitambaa na gunia ambazo zinaonekana hapa chini na kikapu. Watu mbalimbali wanaonekana wakishughulika na ndizi hizi wengine wakiwa wameketi nyuma ya mikunga hii.

Katika picha hii kile ambacho kinaonekana ni bakuli ambayo imetiwa maziwa lala. Maziwa haya huwa yanagadishwa kwa njia ya kiasili hasa kutoka eneo la Kisii.

Hili ni shamba amablo limepandwa ndizi na ndizi hii aina ni kunga na hapa chini kuna chakula cha ngombe na kuna nyumba kando ya shamba hili.

Hawa ni ng'ombe ambao wanakamuliwa wamesimama kwenye zizi lao. Kuna wahudumu ambao wamefika hapa na galoni za kuhifadhia maziwa moja ameketi ama amechutama mwingine amesimama.

Ni shambani. Katika shamba hili, kuna migomba ya ndizi ambayo imepandwa. Ni changa kisha kuna paipu ambazo zimewekwa ambazo zinaachilia maji kwenye mimea hii.

Ni mikunga ya ndizi ambayo inaonyeshwa hapa. Una ile ambayo imeiva bado nisiwa kwenye mkomba. Tanyuma ya hizi ambazo inaiwa. Juma yake kuna mkunga ambao diyuwa kujali kibichi.